Gari linaloonekana kuwa jipya aina ya zuzuki limeegeshwa kando ya Barabara, Barabara yenyewe ni ya kisasa na pia kando yake Kuna mandhari mazurii ya miti na kuonekana ukuta

Soko la jumla laa matunda, hapa kuna mauzo matunda karibu ya aina zote, nayaona mananasi, mandizi, machungwa ,tikiti maji, kuna maembe, pia pichani kuna wachuuzi wenye wanauza.

Tuo cha biashara kimefurika watu. Wamefika kwa magari yao. Yaonekana ni wakati mzuri wa biashara ambapo ununuzi na uuzaji unafanyika hapa.

Mteja anatumia kadi yake ya ku swipe kwa mashine ya swipe machine ili kufanya manunuzi yake.

Usafirishaji wa vitunguu kutoka zinakozalishwa hadi sokoni. Wanaonekana wakipakia kwenye lori ili yaweze kusafirishwa hadi sokoni.

Soko nativu la matunda ambapo kunauuzwa matunda karibu ya aina yoyote Kuna ndizi, Kuna paipai, Kuna tikiti maji , Kuna mananasi ,Kuna nyanya, Kuna machungwa, Kuna maembe na matunda mengine yaliyo tayarishwa tayari kuliwa.

Magari yameegeshwa. Yaonekana kuna hafla fulani ambaye inaendelea. Inaeza kua harusi, yaeza kua mazishi ila magari yameegeshwa mahali nje tu ya sehemu yenye hafla inaendelea.

Mchuuzi wa maziwa anapimia mteja wake maziwa maziwa yenyewe kayatoa kwa mashine ya kutoa maziwa inayopima maziwa kwa viwango vya hele zilizo ingizwa ndani na mashine yenyewe.

Mteja anatumia simu yake kulipia matumizi yake. Inaonekana hapa ni dukani na anaenda katika ule mtindo wa kulipa kwa njia ya simu.